Eneo lenye shughuli nyingi zenye huduma za umma ambapo kuna wateja wengi wamekusanyika. Baadhi wameketi wakisubiri huduma na wengine wamesimama. Kaunta kadhaa Zina vifaa vya kompyuta na wafanyikazi wanahudumia umma.

Bomba kubwa la rangi ya kijani linavuka juu ya mto wenye maji ya rangi ya kahawai. Bomba hilo lina valvu ya buluu katikati yake. Pande zote za mto kuna udongo na mimea na baadhi ya mawe.

Hema kubwa nyeupe limewekwa nje likifunika kundi kubwa la watu. Baadhi wameketi kwenye meza na viti, wengine wamesimama wote wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya tukio fulani. Watu wengi wamevaa barakoa. Mwanamke mzee mwenye mavazi ya kitamaduni na mapambo mengine yuko mbele kabisa akitazama upande.

Afisa wa uhamiaji anaonekana akiwahudumia, raia kupitia dirisha la glasi. Mnaume mmoja amevaa suti nyeusi na kofia, amesimama mbele ya dirisha. Akionekana akishughulikia mambo ya pasipoti. Kuna kompyuta na vifaa vingine vya ofisi ndani ya dirisha.

Kikapu cha plastiki chenye rangi ya mchanga kilichopambwa kwa muundo wa kufumwa kimekaa kwenye sakafu ya zege. Kina vishikio viwili vilivyotobolewa. Ukuta wa rangi ya bluu hafifu unaonekana nyuma yake.

Ndani ya ofisi yenye kaunta kubwa za mbao inayong'aa, watu kadhaa wamejipanga kwenye foleni wakisubiri huduma, baadhi wamevalia mavazi rasmi na mmoja anaonekana amevaa kanzu ndefu, kwa mbali kuna ndirisha lenye fremu za chuma.

Eneo la huduma za umma linafanya kazi. Watu wengi wameketi kwenye viti, wakisubiri huduma mbalimbali, nyuma ya counter wafanyakazi wako kwenye kompyuta wakihudumia wateja. Mabango yenye nembo ya Huduma Kenya yanaonekana wazi.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika, wakiwa wamevalia nguo za rangi mbalimbali, zikiwemo za kijani, nyekundu, na fulana zenye maandishi Kenya. Wengi wamevalia miwani ya jua. Mwanamke mmoja yuko mbele akiwa ameinua mikono yake juu na uso wake umejaa shangwe.

Uwanja umejaa mashabiki wenye shauku wakishangilia kwa sauti kubwa na kupeana mikono hewani. Baadhi yao wamevaa jezi zenye mistari ya buluu na nyeupe huku wengine wakiwa na kofia za buluu na vifaa vya kushangilia.

Watu kadhaa wamekaa kwenye viti vya chuma ndani ya chumba wakionekana kusubiri. Mwanamume mmoja mwenye kichwa kipaa amekaa mbele akizungumza na mwanamke mdogo aliyekaa kando yake huku akiwa ameshikilia karatasi mkononi.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wako uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya bluu na nyeupe na mwingine kijani. Wakikimbizana na mpira. Uwanja unaonekana kuwa na nyasi fupi na kwa umbali, watazamaji wamejaa.

Chini ya makazi yaliyofunikwa kuna sehemu ya huduma au usajili. Mwanamke aliyevalia koti jeusi ameketi kwenye dawati la mbao lililoandikwa info desk akiwahudumia watu. Watu wengine wameketi kwenye viti vya kijani kibichi na benchi wakisubiri.

Hapa tunaonyesha tukio la kiapo cha mawakili wapya. Picha ya juu kushoto inamwonyesha mwanaume aliyevaa joho jeusi na wigi jeupe la mahakama akishikilia kitabu cha kisheria na kuapa mbele ya maikrofoni nyingi.

Mwanamke amevaa kofia nyekundu na shati la rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Amesimama karibu na meza akitazama karatasi zilizotawanyika. Mwanamume mwingine ameketi kwenye kiti amevaa shati jeupe lenye mikono mirefu na mabaka mekundu.

Wachezaji wawili wa soka wanaonekana wakigombea mpira hewani kwenye uwanja wa mchezo. Mchezaji mmoja amevalia sare ya bluu na nyeupe yenye milia, huku mwingine akivalia sare ya njano ya kijani.

Huduma Center, inavyoonekana, ikiwa na vituo kadhaa vya huduma, kila kituo kina kompyuta na wafanyakazi wakiwa wamekaa wakiwahudumia wateja. Kwa umbali, baluni za rangi nyekundu kijani na nyeupe zimepambwa, moja moja ya vituo.

Mwanaume mmoja mkuu anaonekana kama rais wa zamani Uhuru Kenyatta amevaa suti na tai akishikilia kitabu kinene, labda Bibilia au katiba. Kulia kwake yuko mwanamke aliyeonekana kama Margaret Kenyatta na kushoto kwake kuna mwanamke mwingine aliyevaa joho la mahakamani.

Bomba kubwa lenye rangi ya udongo linapita katikati ya miundo ya zege. Juu ya bomba hilo, bomba jingine ndogo la zege linaonekana. Pande zote za bomba kuna mimea ya kijani kibichi na miti ikionyesha eneo lenye uto na asilia.

Katika uwanja uliojaa watu, wanaume watatu wazima wameketi mbele, wakitabasamu na kuangalia camera . Mmoja amevaa shati la blue , mwingine shati la jekundu na miwani ya jua, na watatu amevaa shati la manjano.

Kuna kundi kubwa la mashabiki wa Kenya, wakiwa wamekusanyika kwenye jukwa la watazamaji la uwanja wa michezo, wengi wao wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya na wanashangilia huku wakiwa na furaha, wameinua mikono juu.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya bluu, wamekusanyika nje chini ya jua Kali na miti iliyochanganyika na mimea yenye maua mekundu. Mwanaume moja amevaa shati lenye madoadoa ya bluu na kufungua mkono wake anazungumza kutoka kwenye chukwaa dogo lililo na pango la Kalonzo wengine wanamsunguka.

Mashabiki wengi, wengi wao wakiwa wamevalia jezi za kijani na nyeupe wamekusanyika jukwaani. Katikati yao mwanaume amevaa sare nyeupe na kofia ya kijeshi akiwa ameshikilia bango jeupe lililoandikwa kwa herufi kubwa za kijani. Mashabiki wengine wameshikilia mabango madogo.

Katika ofisi hii, msichana mdogo amekaa kwenye kiti kirefu akitazamwa na maafisa wawili wanaume waliovalia suti na tai pamoja na mwanamke mwingine aliyekaa kwenye kompyuta. Msichana huyo amevalia fulana nyeupe na suruali ya pinki pamoja na viatu za bluu.

Inaonekana kuna mchezo wa volleyball unaoendelea. Wachezaji watatu wako karibu na wavu, wakijaribu kuzuia au kugonga mpira. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi nambari 15 ameruka juu, akiwa tayari kuupiga mpira.

Chini ya mwavuli mkubwa wa manjano, kuna kundi la watu wamesimama baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za njano zenye picha za Milicent Omanga. Mwanamke moja akiwa amevaa miwani na tabasamu ameshika mbini wa mwavuli huo.

Mwanariadha wa kiume amefanya tukio la kuruka mbali au kuruka mita tatu kwenye uwanja wa riadha, amelalia chini kwenye shimo la mchanga na mchanga umeruka juu kutokana na kutua kwake, amevalia jezi nyeupe.

Wanafunzi wawili wa kike wamekaa kwenye meza ya mbao, wakitumia kompyuta. Katika chumba chenye kuta ya zarangi ya kuvutia, na ubao mweusi nyuma yao. Mmoja amevaa koti nyeusi na shati jekundu, akiwa ameshikilia kipanya, mwenzake akiwa na nywele za zambarau zilizosokotwa.

Maafisa wa huduma za umma wanaonekana wakihudumia wananchi katika ofisi. Wengi wao wamevaa mashati meupe yenye mistari myekundu na baadhi yao wana nembo au jina la huduma kama huduma namba kwenye mashati yao.

Watu wawili wamesimama huku wakionekana wakipigwa picha. Mmoja wao amevaa joho la kimahakamani na mwingine amevaa suti na tai. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu. Nyuma yao kuna umati wa watu, baadhi yao wakiwa wamevalia majoho ya kuhitimu, ikionyesha huenda tukio la sherehe.

Katika ofisi ya kisasa, wafanyakazi wanne wakiwemo wanaume wawili na wanawake wawili, wamekaa kwenye viti vya ofisi wakitumia kompyuta zao. Wote wamevalia sare zinazofanana shati nyeupe, fulana nyeusi yenye mistari nyekundu.

Wachezaji wa timu ya wanawake, wote wakiwa wamevalia sare za bluu, zenye nambari mgongoni, wamekusanyika katikati ya uwanja inaonekana kama wanasikilizana maelezo kutoka kwa kocha wao au wanajadiliana kimkakati wakati wa mchezo.

Picha inaonyesha kundi la watu, wakiwemo wanawake na wanaume. Mwanaume wamevaa suti na tai. Wamesimama mbele ya jengo inaloonekana kama mkutano wa waandishi wa habari au tangazo rasmi.

Mahali hapo ni kituo cha kutoa huduma za serikali . Ndani yake kuna kaunta nyingi na kila kaunta ina kibao kinachoonyesha huduma zinazotolewa kama vile, huduma za mfuko mmoja wa maendeleo au huduma za usaidizi.

Kundi la mashabiki wamevalia jezi ya rangi ya njano zenye nembo ya Tusker, wameshika mikono juu wakishangilia kwa shauku kubwa. Mwanamume mmoja katikati amevaa kofia nyeusi akiwa ameinua kichwa juu na kufungua mdomo kuashiria shangwe.

Uwanjani, wachezaji wa mpira wa miguu wamevaa jezi tofauti. Wengine wamevaa jezi za njano na nambari migongoni mwao. Wengine wakiwa wamevaa jezi za kijani. Nyuma yao, mashabiki wengi wamefurika viti, vya uwanjani, wakishuhudia mchezo.

Kuna timu ya soka ya wasichana ikiwa uwanjani, wote wakiwa wamevalia jezi ya kijani kibichi na nyeupe, baadhi wamesimama nyuma na wengine wamepiga magoti mbele. Jezi zao zina nembo ya Chapa Dimba.

Ofisi ya kisasa inaonekana ikiwa na wafanyakazi wanne wakiwahudumia wateja kwenye kaunta ndefu. Kila kaunta imeandikwa majina ya huduma kama NSSF service , SHA service na UMED Fund Service. Wafanyikazi wote wamevalia sare zinazofanana.

Katika ukumbi mkubwa wa kisasa, kundi la watu wameketi kwenye viti virefu vya chuma vyenye sehemu za kukalia kwa ngozi nyeusi wakiwa wanatazama mzungumzaji mmoja aliyesimama mbele yao.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea .Mchezaji mwenye jezi nambari kumi na tano, ameruka juu akiwa ameshikilia mpira wa kikapu akijiandaa kurusha .Mchezaji mwingine amesimama karibu naye akiwa ameinua mikono .Wachezaji wengine na watazamaji wako nyuma wakifuatilia mchezo.

Ndani ya ofisi yenye shughuli nyingi, mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo akifanya kazi. Wanaume watatu wamesimama karibu naye, wakionekana kuzungumza na kumtazama kile anachofanya. Majengo yana bendera ndogo na mabango yenye ujumbe kuhusu huduma.

Wachezaji wa mpira wa mguu wamefurika. wakishangilia ushindi wao. Moja anashikilia kombe la dhahabu lenye riboni ya kijani na nyekundu juu ya kichwa chake. Wengine wamebeba medali shingoni ziking'aa dhahabu.

Tukio hili linaonyesha shughuli inayofanyika nje chini ya hema kubwa ambapo watu kadhaa wamekusanyika. Mbele kuna meza ndefu ambapo maafisa wengi wao wakiwa wamevalia barakoa amesimama au kuketi na kuwahudumia raia.

Mwanamke akiwa amevaa miwani ya jua na bendi ya kichwa yenye rangi ya bendera ya Kenya akishikilia bendera ya Kenya na tarumbeta. Amevalia nguo nyeusi na scarf yenye rangi za bendera ya Kenya.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika katika uwanja au ukumbi wakiwa wameshika mkono juu na wengine wao wakionekana kushangilia au kusherehekea. Wengine wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya.

Wachezaji wa mpira wa kikapu, wakiwa katika harakati ya mchezo, wawili wa kiume wanaloania mpira, wa kikapu. Mmoja akiwa ameinama na mwingine akiwa ameshikilia mpira kwa nguvu.

Mtaro kando ya barabara imejaa takataka mbalimbali zikiwemo chupa za plastiki, mifuko na mabagi mengine. Upande wa kushoto kuna barabara yenye magari na watu wanaopita na upande wa kulia kuna barabara ya miguu au kingo ya mfereji.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamesimama na kushangilia kwa shauku, huku mikono yao ikiwa juu, wengi wao wamebeba na kupeperusha bendera za Kenya, na baadhi yao wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya.

Kuna kundi la watu waliovaa mavazi rasmi ya kisheria. Wengine wakiwa na wigi za mahakamani. Wamesimama nje, mbele ya jengo, na baadhi yao wameshika bango yenye ujumbe. Inaonekana ni mkutano wa waandishi wa habari au tamko fulani.

Katika uwanja wa mpira wa kikapu, wachezaji wawili wa kike wakiwa katikati ya mchezo mkali, mmoja amevalia jezi nyeupe na kifupi cheupe. Akiwa amenyoosha mkono wake mmoja juu, akijaribu kumzuia mchezaji mwingine nafasi ya kupita, huko nyuma kunaonekana baadhi ya watazamaji walio na barakoa.

Mwanaume amevalia suti ya blue shati ya blue iliokolea na tai ya njano, amesimama nyuma ya kinara chenye nembo ya republic of Kenya. Anashikilia kitabu cheusi mkononi mwake na anaongea kwenye kipaza sauti.

Kundi kubwa la watu limekusanyika uwanjani, katikati yao baadhi yao wanashangilia huku wameshikilia bango jeupe, wanaonekana kua mashabiki au wanachana wa timu hiyo, watu wengi wamevaa nguo za kawaida na wengine wamevaa fulana za mchezo.

Ndani ya ofisi ya Huduma Kenya panaonekana kuwa watu kadhaa upande wa kushoto wanawake wawili wakiwa wamevalia sare wameketi mbele ya kompyuta wakifanya kazi mwanaume mmoja ambaye pia amevaa barakoa na suti amesimama katikati akizungumza na wanawake hao.

Katika mkusanyiko wa watu wengi nje. Mwanaume mmoja amevalia shati la miraba na koti la bluu. Ameinama akitazama karatasi juu ya meza. Mbele yake mwanaume mwingine akiwa amevalia shati jeupe lenye mikono miekundu na barakoa ya bluu anashikilia karatasi hiyo.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa kofia za machungwa. Mwanaume mmoja amevalia suti na tai akionekana kama kiongozi. Amesimama mbele ya mikrofoni kadhaa. Mwanaume mwingine karibu naye amevaa fulana ya machungwa na kofia ya machungwa. Ameinua mkono juu.

Kuna rundo kubwa la vitambulisho vya Kenya vikiwa vimefungwa kwa kamba. Vimewekwa juu ya meza. Vitambulisho hivyo vina nembo ya serikali ya Kenya na vimetenganishwa katika mafungu mingi.